Kuna aina mbalimbali ya ndizi. Kuna zile ambazo zinaweza kupikwa na zile ambazo zinaweza kuiva kisha kuliwa. Kisha, kwa zile za kuiva, kuna zile ambazo huwa ndogondogo, na vile vile zile ambazo ni kubwa kubwa.

Maziwa huwa na madini muhimu katika ukuaji wa mwili wa binadamu na vilevile huweza kutumika kutengeneza vitu tofauti tofauti katika kampuni ambazo huzihitaji.

Teknolojia imekumbatiwa katika sekta ya kilimo nchini Kenya. Katika kuwakama ng'ombe, tuna vifaa ambavyo huwekwa kwenye titi za mifugo, na kuweza kukama maziwa kutoka kwayo.

Unapopanda ndizi moja una uwezo wa kupata ndizi chungu nzima kwa miaka nyingi zijazo. Kwa hivo ni muhimu kwa kila mkulima kupanda angalau moja na kuhakikisha kuwa chakula hakitakosekana nyumbani.

Ili upate mavuno shambani iwapo unafanya ukuliwa wa ndizi, basi ni lazima uhakikishe kuwa umeweka mbolea kila wakati, ili kuhakikisha kuwa mmea wako umemea vizuri na ukapata mazao.

Akina mama wengi hufanya ukulima wa ndizi, ili waweze kuuza. Kwa hivyo utapata kwenye masoko wanasimama na kuwauzia watu ambao wanapita kwenye magari na vilevile wauzaji huweza kujitokeza tu sokoni na kuuziwa.

Ukulima wa ndizi umekumbatiwa kote duniani, kwa sababu huwa na uwezo wa kulisha watu wengi sana. Iwapo utapanda mgomba mmoja, basi una uwezo wa kupata ndizi chungu nzima.

Ukulima wa ndizi una manufaa sana katika maisha ya wananchi wa Kenya. Kuna wale ambao huweza kupanda kwa ajili ya kuuza katika mataifa ya kigeni, kuna wale ambao pia huweza kupanda kwa ajili ya kula ili kupata madini mazuri.

Wakulima wengi wamekumbatia ukulima wa ndizi haswa zile za kuivishwa na hivyo kuweza kuziuza katika nchi za kigeni na kupata fedha zinazowasaidia kukimu mahitaji yao.

Teknolojia imerahisisha kazi ya binadamu kweli kweli, ili kuwakama ng'ombe wa maziwa, na mashini ambazo huwekwa kwenye titi zao na kuweza kutoa maziwa ambayo inapolekwa mmoja kwa mmoja kwenye mtungi.

Ili kuweza kumkama ng'ombe vizuri, kwa wale ambao huwa na uwezo wa kurusha miguu wakati wa kukama, basi ni lazima miguu ya nyuma iweze kufungwa vizuri, ndiposa ukamaji ufanywe kwa namna sawa.

Ndizi huwa na madini muhimu sana katika afya ya binadamu na ni vyema kwa wananchi kuweza kupanda ndizi nyumbani ili waweze kupata chakula cha karibu ambacho kinaweza kuwasaidia kiafya.

Ukulima wa mahindi ni muhimu sana katika maisha ya wananchi hapa Kenya, kwa sababu wengi hula ugali ambao hutokana na kusiagwa kwa mahindi yenyewe.

Ili tusiwe na swala la ukosefu wa chakula nchini, basi ni muhimu sana kwa wakulima wote kupanda mahindi. Huweza kutusaidia kupata chakula cha kila siku, kwa sababu mboga zaweza kuwepo lakini unga ukakosekana.

Ukulima wa ndizi unaenziwa sana katika jamii mbalimbali nchini Kenya. Kuna wale ambao hupanda kwa minajili ya kuuza na vilevile wale ambao hupanda ili kuweza kukithi mahitaji ya kila siku.

Kando na kuwapatia mifugo chakula, pia ni muhimu kuhakikisha kuwa wao ni safi. Unapowaosha unahakikisha umeweka dawa ambazo zinaweza kuuwa wadudu ambao huwa na mazoea ya kunyonya damu.

Baada ya ya kukama maziwa kwa wakulima, basi ni lazima wahakikishe kuwa hakuna uchafu wowote hivyo huwa wanatumia kwanza kichungi, wanamwaga na kuhakikisha kuwa uchafu wowote ule umebakia kando.

Ndizi huwa ni bei nafuu kwa binadamu yeyote na iwapo kuna njaa, basi ni muhimu kwa wakulima kuweza kupanda mmea huu, kwa sababu ni rahisi sana kupata mazao.

Ni muhimu kwa mifugo wote kupokea chanjo zote ambazo zitawazuia kuweza kupata magonjwa ambayo wakati mwingi husababisha vifo.Ng'ombe wengi wameshuhudiwa kuaga dunia kote nchini kwa sababu ya kukosa kuchanjwa.

Wakulima wa ndizi, ni vyema kuchukua mfumo ambapo mashimo huwezwa kuchimbwa kwenye shamba, kisha migomba midogo ya ndizi miliwi au mitatu kupandwa katika kila shimo.

Ni jukumu la kila mkulima kuhakikisha amepanga shamba lake vizuri, kwa ajili ya kupata mazao, ndiposa familia yake isiweze kulala njaa. Kuna wale ambao wana mashamba madogo lakini wanayatumia vizuri sana.

Bila shaka maziwa ni muhimu katika maisha ya binadamu na hivyo ukulima wa ng'ombe uko katika sehemu mbalimbali kote nchini kwa sababu maziwa huweza kutumika kwa namna tofauti.

Kwa wakulima ambao huwafuga ng'ombe kwa ajili ya kupata maziwa ya kutumia kila siku, ukamaji hufanywa kwa kutumia mkono, ambapo mtu ambaye anaelewa kazi hii, huenda kwenye titi na kuvuta na maziwa huweza kutoka.

Maziwa ni muhimu sana kwa afya ya binadamu haswa watoto wachanga ambao hadi hawana nguvu ya kutoshea mwilini. Kampuni ambazo zinatengeneza maziwa zinapaswa kuwa nyingi sana katika nchi yoyote ile.

Mifugo huweza kupatwa na ugonjwa tofauti tofauti, kwahivyo ni muhimu kuwa mkulima kuweza kugundua mapema ugonjwa wa mamna fulani ndiposa mfugo wake aweze kushughulikiwa kabla ya yeye kuaga.

Ndiposa uweze kupata maziwa ya kutosha, basi ni lazima pia uhakikishe mifugo wako wamekula chakula cha kutosha, na kwa wakati ufaao. Hivyo ni lazima uhakikishe kuwa umenunua chakula kwa sababu yao.

Ili kuweza kuendelea kupata mazao, basi ni muhimu kwa kila mkulima kuweza kuwalinda mifugo, kuanzia wanapokuwa wadogo sana. Kwa hivyo mkulima ambaye anataka kupata maziwa, basi ni lazima awatunze ndama vizuri.

Mifugo huweza kusaidia wakulima kwa njia mbalimbali, japo wasipolindwa vizuri huenda watapatwa na magonjwa, ambayo yatafanya waage, na hivyo kuleta hasara kubwa sana.

Wananchi wengi mitaani huhangaika kwasababu ya ukosefu wa chakula, kwasababu ya umaskini ambao umekidhili katika maisha yao. Hivyo tuna wale ambao hujitokeza na kuwapikia na kuwapatia chakula cha msaada.

Mazingira ya mashambani, hayawezi kulinganishwa na mazingira ya mijini. Hii ni kwa sababu kuna hewa safi ambayo hutokana na mimea ambayo hupandwa kule mashambani.

Maziwa huweza kutumika kutengeneza vitu tofauti tofauti. Unaweza kunywa hivyo na vilevile unaweza kutengeneza mafuta ambayo hutumiwa katika mapishi maalum.

Ukulima wa ng'ombe unafurahiwa sana na wakuliwa kote nchini, kwasababu unaweza kutupatia maziwa, nyama na hata ngozi, ambazo huweza kuuzwa na kutumika katika vitu tofauti.